Kifungashio chenye rangi ya bluu na kijani, kikiwa na picha ya faranga na kuku waliokuwa vizuri, chenye maandishi "Stekshia" ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na uongeza umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo lenye jina "Osho", likiwa wazi huku muuzaji ameketi ndani tayari kuhudumia wateja. Duka ili linawahudumia wakulima na wafugaji kwa kuwapatia bidhaa muhimu kwaajili ya afya ya mifugo na uzalishaji wa mazao.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

Vifungashio vyenye rangi nyeupe, bluu na kijani, chenye maandishi “Afro Proxy”, kikiwa kimechorwa wanyama mbalimbali, ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za kilimo. Dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama, na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wake.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

Chupa ya rangi nyeupe yenye maandishi "Sport On" ikiwa na picha ya mnyama ng'ombe ni dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hii hutumika kuwakinga na tiba magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Kifungashio chenye rangi nyeupe, na picha ya ng'ombe na mbuzi, yenye maandishi "BOZON", ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka na pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuhudumia kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Chupa ya rangi nyeupe ikiwa na maandishi'takitiki' na picha ya mifugo mbalimbali, ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo ya kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba za magojwa ya wanyama, na huakisi umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora, ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Watu mbalimbali, wakiwa wanashusha mifuko meupe ya mbolea kutoka kwenye gari kubwa ikiwa ni mfano wa pe kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora zaidi.

Kifungashio kidogo chenye rangi nyeupe na maandishi Telose kiki na picha ya mfugo wa ndege mbalimbali, ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama, na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Mifuko yenye rangi nyeupe iliyopangwa kwa wingi ndani ya chumba kikubwa ni mfano wa pembejeo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, mifuko hii inambolea ambazo hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea, hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora zaidi.

Chupa ya dawa yenye rangi nyeusi ikiwa na mfuniko mweupe na picha ya ng’ombe, ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama, na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Kifungashio kidogo chenye rangi nyeupe bluu na nyekundu kikiwa na picha ya mbwa na paka na maandishi ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenya maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kuwakinga na tiba kwa magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Wafanyakazi waliovalia kofia ngumu na mavazi ya kujikinga, wanapakia mbolea kwenye mifuko mikubwa meupe, ya ukubwa tofautitofauti. Mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora zaidi.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

Shambani, mahindi yamesambazwa chini ya jua ili yakauke vizuri, huku mkulima wa kike aliyevaa nguo nyeupe kwa nyeusi amesimama mbele kwa majivuno. Tayari kuyasafirisha kama zao la biashara kwenda sokoni na maeneo mengine ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.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

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi lilolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba, nyanya nyingi zimeshaiva kwa rangi ya nyekundu inayong'aa. Wakulima wataandaa nyanya hizi kwa ajili ya kuzipeleka sokoni na kuuza ili kujipatia kipato, hili ni zao muhimu la biashara linalochangia maendeleo ya mkulima na jamii

Ndani ya shamba mahindi yamesambazwa vizuri chini ya jua ili yakauke, huku mkulima akiendelea na zoezi la kuyapakia kwenye gunia kwa umakini, tayari kuyasafirisha kama zao la biashara kwenda sokoni na maeneo mbalimbali ya mauzo kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

"Kundi kubwa la wakulima linachambua kwa makini zao aina ya kahawa zilizoiiva zenye rangi ya kijani na njano. Wanatenganisha zile bora zaidi kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inaakisi umakini na thamani ya zao hili la biashara."

Shamba la ndizi limegombwa, lililoenea kwenye eneo kubwa, ikiwa imeota kwa mpangilio mzuri na imeibua mikongo mikubwa iliyofunikwa ya ndizi za kijani zilizokomaa. Mazingira yanaakisi afya nzuri ya mimea, na ndizi hizo hutumika kama zao la biashara linalovunwa na kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa ili mkulima ajipatie kipato.

Bustani kubwa yenye mboga mboga na matunda ya aina mbalimbali ikiwa imepangwa vizuri na imejaa rangi ya kijani kibichi na rangi nyingine zinazopendeza, huku mkulima ameitunza kwa uangalifu ili kuhakikisha mazao bora na safi kwa matumizi ya biashara.

Wakulima wawili wanakagua shamba la vitunguu lenye majani yaliyoshika rangi ya kijani kibichi, yakiwa yamesimama vizuri juu ya udongo wenye rutuba. Yamepangwa kwa mstari yakiwa katika hatua nzuri ya kukua, kabla ya kuvuna. Yakionesha matumaini ya mavuno mazuri kwa wakulima hawa wanayoyalima, kama zao la biashara.

Mkulima wa jinsia ya kike akichambua kwa makini zao aina ya kahawa zilizoiva zenye rangi nyekundu na kijani kutumia koleo na mkono, anatenganisha zile bora zaidi kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inaakisi umakini na thamani ya zao hili la biashara, tayari kupelekwa sokoni na kuuza kwa ajili ya kipato cha familia na jamii nzima.

Mkulima wa jinsia ya kike, akiwa ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani, akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno hayo muhimu ya biashara, ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Zao aina ya nyanya limemaliza kuvunwa na wakulima na kuwekwa kwenye vikapu vyenye rangi nyeusi, tayari kwa kupelekwa sokoni; huku shamba likiwa limestawi vizuri na mimea ya kijani kibichi inayoashiria afya bora ya mimea hii. Nyanya hizi ni zao la biashara lenye faida kubwa kwa wakulima na huchangia pato la kaya na taifa.

Wakulima wakiwa wamepanga zao aina ya pilipili hoho zilizokomaa vizuri kwenye vikapu, tayari kwa kuzisafirisha kupeleka sokoni kama zao la biashara, kwenye soko la uhakika na faida kubwa, ili wauze na kujipatia kipato kwa ajili yao na familia.

Muuzaji amepanga chini zao aina ya nyanya iliyoiva vizuri kwa rangi nyekundu angavu kwenye vikapu kidogo na vindoo tofauti tofauti pembeni, akisubiri wateja watakaopita na kununua bidhaa hizo ili ajiingizie kipato kwa ajili yake yeye na familia

Mkulima akiwa amechuchumaaa pembeni ya mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi na imepangwa kwa mstari mzuri shambani. Haya ni matokeo ya juhudi zake kulitunza shamba hili kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha uzalishaji mzuri na mazao bora kwa matumizi ya biashara.

Kundi la watu, linapanga ndizi za rangi ya kijani kwenye matenga ya rangi tofautitofauti. Ndizi hizi zimekomaa lakini bado hazijaiva sana, wakiwa wanajiandaa kuzisafirisha kwenda kuuza sehemu mbalimbali kama sokoni, madukani na maeneo mengine, kama sehemu ya biashara ya zao la kilimo lenye faida kubwa.

Mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi imepangwa kwa mstari mzuri shambani, ikiwa ni juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa zao hili bora kwa matumizi ya biashara.

Zao aina ya viazi vimetandazwa kwa mafungu mbalimbali kwenye ardhi kavu, vinakaushwa baada ya kuvunwa, tayari kwa kuuzwa sokoni mandhari hii ina akisi zao la biashara likiwa katika hatua ya maandalizi ya soko ikiwa ni chanzo muhimu cha kipato kwa wakulima wengi nchini.

Wakulima wawili wakiwa shambani wakiendelea kukagua zao aina ya kabichi lililokomaa vizuri, wanajivunia mafanikio ya zao hili la biashara na tayari wapo tayari kuvuna na kulipeleka sokoni na maeneo mbalimbali ya kuuza bidhaa za kilimo, ili wauze wajipatie kipato.

Mkulima amechuchumaa akikagua mipapai iliyokomaa, ikiwa na matunda mengi iliyopangwa kwa mistari mizuri shambani. Ikiwa ni matokeo ya juhudi zake akitunza shamba hili kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa mazao bora kwa matumizi ya biashara.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

Mkulima wa jinsia ya kiume kasimama katikati ya shamba la kabichi zilizokomaa vizuri. Anatazama kwa fahari mazao yaliyomea kwa mpangilio mzuri, akijivunia mafanikio ya zao hili la biashara litakalo mletea kipato bora.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

Wakulima wamekaa chini wakipumzika baada ya kazi ya kuvuna viazi vitamu kutoka kwenye mashamba yaliyozungukwa na uoto wa asili na miti ya kijani. Vikapu nyenye rangi mbalimbali vimejaa mazao safi yaliyokusanywa kwa uangalifu yakisubiri kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa amesimama mbele ya mahindi yaliyotandazwa vizuri chini, kwa ajili ya kuyakausha tayari kwa kuyafunga na kusafirisha kama zao la biashara kwenda sokoni na maeneo mengine ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Katika shamba kubwa sana la zao aina ya mananasi, ambayo matawi yake yameshika rangi ya kijani kibichi juu ya udongo wenye rutuba, tayari mananasi haya yamekomaa na mkulima atayavuna na kuyasafirisha mpaka sokoni, kuyauza kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike amechuchuma chini huku mkononi ameshika zao aina ya viazi, iliyomalizwa kuvunwa na kurundikwa pembeni tayari kupakiwa kwenye vyombo maalum na kusafirishwa hadi sokoni ili kuuzwa na kujipatia kipato.

Wakulima wanajinsia wa kiume wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga, ndani ya shamba lenye miti mingi ya nyanya iliyojaa matunda mengi yaliyokomaa ya rangi nyekundu na kijani. Wakijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Wakulima wawili wakiendelea na zoezi la kupakia zao la karoti kwenye magunia, tayari Kwa kusafirishwa kupelekwa sokoni ili kuuza na kijipatia kipato. Mazingira ya kijani yana yanaashiria kwamba shamba lililolimwa vizuri yakithibitisha kuwa ni zao la biashara lililolimwa kwa faida.

Kundi la wakulima limekusanyika kuchamba viazi baada ya kuvunwa , wakiviweka kwenye magunia huku wakiwa wameinama. Wanajiandaa kuvipeleka sokoni kuuza zao hili la biashara lenye thamani kubwa na kuongeza vipato vyao.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

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa vizuri kwa mpangilio juu ya magunia yaliyojazwa udongo uliojaa rutuba, nyanya nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu ang'avu. Huku nyingine zikiwa bado za kijani.,mavuno yapo tayari wakulima wataandaa nyanya hizi kwa ajili ya kuzipeleka sokoni na kuuza ili kujipatia kipato.

Ndani ya shamba kubwa, zao aina ya kitunguu maji kikiwa kimemaliza kuvunwa na kupangwa chini kwenye ardhi ya shamba, vikiwa vinapakiwa kwenye gari kubwa tayari kwa kusafirishwa na kupelekwa sokoni na kwenye maduka mbalimbali, ili kuuzwa kwa ajili ya wakulima hao kujipatia kipato.

Zao aina ya mihogo likiwa limepakiwa kwenye magunia mpaka juu, baada ya kuvunwa, tayari kwa kusafirishwa sokoni, mazingira ya kijani yanaakisi shamba lililolimwa vizuri, yakithibitisha kuwa hili ni zao la biashara, linalolimwa kwa faida kubwa sana.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalia shati la njano akiwa shambani kwenye miti mingi ya kahawa, iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani, anajitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara, ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Mananasi yamevunwa na wakulima na kuwekwa kwenye vikapu tayari kwa kupelekwa sokoni, huku shamba likiwa limestawi vizuri, likiwa na matawi ya kijani kibichi yanayoashiria afya bora ya mimea. Mananasi haya ni zao la biashara lenye faida kubwa kwa wakulima na huchangia pato la kaya na mataifa.

Mandhari ya kuvutia ya shamba huku mimea ya mahindi imestawi kwa nguvu na kujaa kijani kibichi, na mahindi yakiwa tayari yameanza kuchipua kutoka kwenye mashina. Mkulima anaangalia kwa majivuno kazi ya mikono yake tayari amevuna kupeleka sokoni, ili kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wakiwa wanapakia karoti kwenye magunia makubwa yaliyojaa mazao haya tayari kwa kusafirisha kupeleka sokoni. Mazingira ya kijani yanaakisi shamba lililolimwa vizuri yakithibitisha kuwa hili ni zao la biashara linalolimwa kwa faida.

Katika shamba kubwa, zao aina ya parachichi limevunwa vizuri tayari limekomaa na kupangwa kwenye vikapu vya rangi ya njano, ikiwa tayari kusafirishwa na kupelekwa maeneo mbalimbali yanayonunua bidhaa za kilimo kama vile masoko na maduka ili wakulima waliolima wajiingizie kipato.

Baada ya mavuno, nyanya zilizokomaa vizuri zenye rangi nyekundu na kijani vimepangwa vizuri ndani ya matenga ya mbao. Huku wakulima wakiendelea kuchambua na kupanga nyanya nyingine, wanajivunia mavuno bora na yenye ubora wa hali ya juu na wapo tayari kuyasafirisha mpaka sokoni ili kuyauza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume akipanga pilipili hoho zilizokomaa vizuri zenye rangi ya kijani angavu kwenye magunia baada ya kuvuna, akiwa tayari kuzisafirisha na kupeleka sokoni kama zao la biashara lenye soko la uhakika na faida kubwa.

Katika shamba, mkulima wa jinsia ya kike, aliyevalia nguo nyeupe kwa nyeusi, amesimama juu ya mahindi yaliyotandazwa juani, na mengine ameashika mkononi, tayari kwa ajili ya kuyapakia na kuyasafirisha kama zao la biashara kwenda sokoni, na maeneo mengine ya mauzo ya kilimo.

Zao aina ya viazi vimepakiwa vizuri kwenye magunia makubwa, tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato. Mazingira ya kijani yakiakisi shamba lililolimwa vizuri, yanathibitisha kuwa hili ni zao la biashara linalolimwa kwa faida kubwa.

Ndani ya shamba mkulima wa jinsia ya kiume, amechuchumaa katikati ya mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri, huku mkononi ameshika viazi kwa furaha sana, anajiandaa kusafirisha mazao haya kwenda kuuza sokoni, na kujipatia kipato baada ya mavuno.

Zao aina ya maparachichi yamepangwa vizuri kwenye matenga ya rangi ya bluu baada ya kuvuna, huku wakulima wamesimama pembeni wakipumzika na kufurahia matokeo ya kazi yao ya kilimo, wanajivunia mavuno bora na yenye ubora wa hali ya juu kwa ajili ya biashara au matumizi yao binafsi.

Wakulima wamepanda mimea midogo kwa mistari ndani ya shamba la kisasa, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba, mfumo huu hupeleka maji mojakwamoja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia uhifadhi wa unyevunyevu ili kuongeza uzalishaji.

Nyanya zilizoiva sana zikiwa na rangi nyekundu, zimepangwa kwenye matenga mengi baada ya kuvunwa, huku wakulima wamekaa pembeni wakipumzika na kufurahia matokeo ya kazi yao ya kilimo. Wanajivunia mavuno bora na yenye ubora wa hali ya juu sana.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao aina ya viazi na kuvipanga kwenye makapu yenye rangi mbalimbali. Viazi hivi usafirishwa na kupelekwa sokoni ili kuuza, wajipatie kipato kwa ajili ya kuendesha maisha yao na ya familia zao.

Mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi imepengwa kwa mstari mzuri shambani, ikiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima waliopanda shamba hii kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa mazao bora kwa matumizi binafsi au biashara.

Wakulima wamepanda miti michanga iliyopangwa kwenye miraba yenye nafasi ya kutosha juu ya chombo maalum, wanahakikisha kila mche unapata matunzo sahiki ikiwa pamoja na umwagiliaji na ufuatiliaji katika ukuaji, kijani cha miche hii kinadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Mkulima wa jinsia ya kiume Kasimama shambani huku amevalia nguo ya bluu, mkononi ameshika tikiti moja kwa furaha na kuridhika, huku matikiti mengine yaliyovunwa yamepangwa juu ya udongo wa rangi nyekundu unaoakisi kubwa shamba hili limetunzwa vizuri.

Wakulima wamepanda miche michanga iliyopangwa kwenye miraba ndani ya chombo maalumu, wakihakikisha kila mche unapata matunzo stahiki, ikiwa pamoja na umwagiliaji na ufatiliaji wa ukuaji. Kijani cha miche kinadhihirisha afya ya mimea hii na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Wakulima wawili wa kiume wamechuchumaa shambani, wameshika nyanya ya kijani ambayo bado haijaiva, wanajadiliana kwa makini. Wamezungukwa na mimea ya nyanya iliyopangwa kwa ustadi, ikiakisi kazi ya bidii na umakini katika kilimo.

Wakulima wamepanda mimea midogo kwa mistari katika shamba, huku mfumo wa umwagiliaji kwa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia uhifadhi unyevu na kuongeza uzalishaji.

Wakulima wamepanda miche michanga sana iliyopandwa kwenye ndoo maalumu. Wanahakikisha kila mche unapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ufuatiliaji wa ukuaji. Kijani kidogo cha miche kinadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Miti ya mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi imepangwa kwa mstari mzuri shambani, ikiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunda shamba hili kwa makini mkubwa ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa mazao bora kwa matumizi binafsi au biashara.

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo yenye rangi ya njano, kuandaa kipande cha shamba, ili kupanda mazao tofautitofauti baadae. Mashine hii hurahisisha kazi, huokoa muda na kuunguza nguvu kazi ya mikono, hivyo kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Mashine kubwa ikiendelea na zoezi la kukata nyasi na kuandaa sehemu ya shamba, kwa ajili ya kupanda mimea mipya katika msimu mpya wa kilimo. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Wakulima wawili wa kiume wanaendesha trekta jekundu kulima na kuandaa shamba kwa ustadi. Trekta hii inasukuma kwa ufanisi ikiashiria matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa, huku nyuma yao mahindi yaliyostawi kwa kijani kibichi yanaonesha mafanikio na maandalizi mazuri ya ardhi.

Mashine ya kisasa ya kilimo inalima mimea kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo, inatumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone na taa za mwanga wa bandia kusaidia ukuaji wa mimea hii. Mfumo huu huongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo.

Mkulima akiwa anaendesha trekta iliyofungwa mashine kubwa ya kulimia, inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililowazi. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa. Mashine hiyo ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu imesimama pembeni iko tayari kwa kuanza kazi ya kuandaa sehemu ya shamba. Sehemu zake zinazozunguka ardhini kukata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa. Mashine hii ya kisasa inarahisisha maandalizi ya shamba, inaokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mashine ya kisasa ya kilimo ikilima mimea kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo, inatumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone na taa za mwanga wa bandia kusaidia ukuaji wa mimea hiyo. Mfumo huu, huongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo.

Mashine ya kisasa ya kilimo inalima mimea kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo, inatumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone na taa za mwanga wa bandia husaidia ukuaji wa mimea hiyo. Mfumo huu unaongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo sana.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

Mashine ya kisasa kilimo inalima mboga mboga kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo ikitumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone inakaza mwanga wa bandia kusaidia ukuaji, mfumo huu huongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo huku ukihakikisha usafi na udhibiti wa mazingira ukuaji.

Ndani ya shamba teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambayo mboga hulimwa bila kutumia udongo inaendelea. bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi sana.

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyekundu kuandaa sehemu ya shamba lake kwaajili ya kupanda mazao tofauti. Mashine hii inafanya kazi kwa ufanisi ikichimbua udongo kwa kasi na usahihi. Inarahisisha kazi, kuokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono, hivyo kuongeza uzalishaji wa kilimo.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

Mkulima wa kiume akiwa anaendesha gari aina ya trekta lenye rangi jekundu hulima na kuandaa shamba kwa ustadi, madhari hii inasisitiza umuhimu wa mashine za kilimo katika kuongeza tija na kurahisisha kazi kwa wakulima wengi nchini.

Mashine ya kisasa ya kilimo yenye magurudumu manne iko ndani ya shamba la kisasa la kuoteshea mimea ikipita taratibu katikati ya mistari mirefu yenye mimea ya matango iliyoning'inia, mashine hii imeundwa kusaidia kazi za kilimo kwa ufanisi mkubwa bila kutumia nguvu kazi za binadamu.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

Samaki wa urembo wa rangi ya dhahabu wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi. Wakiwa wanamelemeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tanki la kioo, wakitunzwa kwa uangalifu. Ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Samaki wa urembo wa rangi tofautitofauti wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanamelemeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tanki la kioo, wanatunza wa uangalifu sana; ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kujipatia kipato.

Samaki wa urembo wa rangi mbalimbali, wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanamelemeta kwa uzuri huku waki zunguka kwenye tangi la kioo, wanatunzwa kwa uangalifu, ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Samaki wa urembo, wenye rangi nzuri sana, wanaogelea kwa utulivu kwenye maji masafi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri, huku wakizunguka kwenye tanki la kioo lililotunza vizuri. Ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kujiongezea kipato.

Samaki wa urembo wenye rangi mbalimbali za kuvutia, wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri, huku wakizungukwa kwenye tangi la kioo wakitunzwa kwa uangalifu. Ufugaji wa samaki hawa hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Samaki wa urembo mwenye rangi ya kuvutia sana akiwa anaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi. akiwa anameremeta kwa uzuri wake huku akizunguka kwenye tangi hili la kioo ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Bwawa kubwa la kufugia samaki wenye afya nzuri, likiwa na maji yaliyojaa, huku samaki mbalimbali wakiogelea kwa utulivu, huku wakifurahia mazingira safi na salama. Mpangilio mzuri wa bwawa unaakisi uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalisha kwa tija.

Samaki wa urembo wa rangi nyekundu anaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi akiwa anameremeta kwa uzuri huku akizunguka kwenye tenki la kioo lililojengwa kwa uangalifu. Ufugaji wa samaki hawa hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Mabwawa makubwa ya kufugia samaki wenye afya nzuri, yakiwa na maji yaliyojaa, huku samaki wa aina mbalimbali wanaogelea kwa utulivu, wakifurahia mazingira safi na salama. Mpangilio mzuri wa mabwawa haya unaakisi uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalisha kwa tija.

Misitu ya kijani kibichi iliyojaa vichaka na mimea ya aina mbalimbali huku katikati mto mdogo ukiwa umekatiza ukitiririsha maji yake, hii inaakisi utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali za misitu kwa vizazi vya sasa na vile vijavyo.

Watu mbalimbali wamechuchumaa na wengine wamesimama pembeni ya mashine ya miti iliyokatwa, huku wakiwa wamemaliza kupanda miti midogo kazini, tukio hili linakisi falsafa ya kata mti panda mti inayohamasisha uhifadhi endelevu wa mazingira kwa kupanda miti mipya badala ya ile iliyokatwa.

Bwana misitu aliyevalia nguo ya bluu amesimama karibu na shina la mti uliyokatwa, huku akiwa ameshika mche mdogo mkononi tukio hili linaonesha falsafa ya kata mti panda mti, inahamasisha upandaji wa miti endelevu wa mazingira kwa kupanda mti baada ya ile iliyokatwa.

Bwana misitu wakikagua miche midogo iliyopangwa katika makundi kuonesha utofauti wa mimea hii, tayari imekua na itapelekwa msituni ili kupandwa. Zote hizi ikiwa juhudi za kuhifadhi misitu kwa vizazi vya sasa na vile vijavyo.

Msitu wenye rangi ya kijani kibichi, ukiwa umejaa vichaka na mimea ya aina mbalimbali, huku njia nyembamba ikikatiza katikati ya uoto huo wa asili, ikionyesha utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali za misitu.

Bwanamisitu wakimwagilia kwa mikono miche ya miti iliyopangwa kwa makundi mbalimbali kuonesha utofauti wa aina zake kwa uangalifu, ili kuhakikisha miche hii inakua na afya bora kabla ya kupandwa mashambani na mistuni. Kama sehemu ya juhudi za kutunza na kuhifadhi misitu, kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Mandhari ya kijani kibichi yanayozunguka bwawa la maji ni ushahidi wa mazingira hai ya misitu, hii ni sehemu muhimu kwa mimea na viumbe hai wanaotegemea misitu na makazi. Mazingira haya ni mfano bora wa usimamizi wa misitu na umuhimu wa kulinda rasilimali za asili kwa vizazi vya sasa na vile vijavyo.

Mtaalamu wa misitu aliyevalia vazi la kijani amesimama mbele ya miche mingi ya mimea mbalimbali, akitolea maelekezo kwa makini. Miche hii imepangwa kwa mpangilio maalumu katika makundi tofauti, kila kundi likiwakilisha aina tofauti za miti ya msituni. Mandhari ya eneo hili linaakisi dhamira ya uhifadhi wa uendelezaji wa misitu, huku maelezo yake yakilenga kutoa elimu hiyo muhimu ya kupanda miti na kutunza mazingira.

Bwana misitu akipanga miche ya miti kwa makundi mbali mbali kuonesha utofauti wa aina zake. Huku mwingine akimwagilia kwa uangalifu kuhakikisha miti hii inakua na afya bora kabla ya kupandwa mashambani na msituni. Kama sehemu ya juhudi ya kutunza na kuhifadhi misitu kwa kizazi cha kisasa na kile kijacho.

Mimea ya kijani kibichi ikiwa kwenye mifuko ya plastiki katika eneo la wazi lenye mchanga na miti ya asili. Mandhari haya yanaakisi shughuli za upandaji miti na uhifadhi wa mazingira, ambapo miche hii inaandaliwa kwa ajili ya kupandwa kwenye maeneo ya kuhifadhi na misitu.

Miche ya miti imepangwa kwa makundi mbalimbali kuonyesha utofauti wa aina zake na kwa uangalifu ili kuhakikisha miche hii inakuwa na afya bora kabla ya kupandwa mashambani na misutuni kama sehemu ya juhudi za kutunza na kuhifadhi misitu kwa kizazi cha sasa na kile kijacho.

Chombo maalumu chenye rangi ya bluu, kikiwa na mfuniko wa njano, huku juu yake kikiwa kina mashimo ambayo ndani yake mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Chombo maalumu cha rangi ya bluu, kikiwa na mashimo upande wa juu, na mimea michache ya kijani. Huu ni mfano mzuri wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kukua bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabeseni maalumu yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri huku ndani yake yakiwa na mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri, ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachoruhusu mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Ndani ya shamba mabomba maalumu yaliyopangiliwa kwa mpangilio mzuri wa ustadi, yakiwa na mashimo upande wa juu, huku ndani yake mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.

Bomba moja maalumu lenye rangi nyeupe likiwa na mashimo kila upande, huku ndani yake mimea midogo ya kijani kibichi ikiwa imeanza kustawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.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

Katika sehemu ndogo, mabomba madogomadogo yamepangwa kwa ustadi, yakiwa na mashimo upande wa juu, huku mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unachowezesha mimea kustawi bila kutumia udongo kwa kutumia virutubbisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu za rangi ya kijivu na nyeupe zimepangwa kwa ustadi mkubwa sana zikiwa na mashimo upande wa juu, huku ndani yake mimea ya kijani kibichi ikiwa imechipua vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu za rangi nyeupe zimepangwa kwa ustadi, zikiwa na mashimo upande wa juu, huku ndani yake mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha hydoponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa ndani ya shamba dogo, akichunguza mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri ndani ya chombo maalumu chenye rangi nyeupe. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachoweza mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.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

Vyombo maalumu vilivyopangwa vizuri vikiwa na mabomba juu yenye mashimo upande wa juu na mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri, huu ni mfano mzuri wa kilimo cha haydroponi ambacho huwezesha mimea kustawi bili udongo, kwa kutumia vilutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu za rangi nyeupe zilizopangwa kwa ustadi zikiwa na mashimo upande wa juu huku baadhi yake mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Chombo maalum cha rangi ya kijivu kikiwa wazi kikionesha maji yaliyomo ndani yake, huku juu yake kuna mimea iliyostawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponiki kinachowezesha mimea ya kijani kibichi yaliyostawi bila udogo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji hayo.

Ndoo maalumu ikiwa imefunguliwa ikionesha mizizi iliyokomaa vizuri, na ndani yake kuna maji. Hii ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji haya.

Ndani ya shamba kubwa la kisasa, mabomba maalumu ya rangi ya kijivu yamepangwa kwa ustadi, huku yakiwa na mashimo upande wa juu na baadhi yake mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi, unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalum ya rangi nyeupe na kijivu yakiwa yamepangiliwa kwa mpangilio wa ustadi yakiwa na mashimo pande zote huku ndani yake mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachohusisha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Maboksi maalum yenye rangi nyeupe yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri wa ustadi, huku juu yake kukiwa na mashimo ambayo ndani kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo.

Bomba maalumu za rangi nyeupe zikiwa na mashimo juu zimepangwa kwa ustadi, huku ndani yake mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mpangilio maalumu wa mimea iliyopandwa juu ya chombo ikiwa imeinamishwa kidogo kuruhusu maji kupita ndani yake huku mimea ikiwa imestawi vizuri. Ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Vyombo maalumu vikiwa vinajazwa maji huku vingine ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila kutumia udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mkulima akiwa anamwagilia maji juu ya mabomba maalumu, yaliopangwa kwa ustadi, huku ndani yake yakiwa na mimea ya kijani kibichi, iliyostawi vizuri sana. Huu ni mfano mzuri wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila kutumia udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika eneo la nje, teknolojia ya kilimo cha haidroponi inaendelea ambapo mboga inalimwa bila kutumia udongo, imepandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora ndani ya mda mfupi.

Katika shamba, vyombo maalumu vimepangiliwa kwa mpangilio wenye ustadi, huku juu yake mimea mingi ya kijani ikiwa imestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu. Huku ndani yake mimea imestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mimea ya kijani kibichi ikiwa imekuwa na kustawi vizuri sana ndani ya chombo maalum kwenye maji. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa bomba maalumu zenye rangi nyeupe zilizopangwa kwa ustadi mkubwa huku zikiwa na mashimo juu, ambayo ndani yake mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri sana, huu ni mfano wa bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Shamba kubwa sana la zao aina ya kabichi lililojaa rangi ya kijani likienea adi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia, kabichi hii uvunwa na kukusanywa kwa uangalifu kwa ajili ya kuchakatwa kiwandani, ambapo ukaushwa au kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Kuku wengi wenye rangi nyeupe wakiwa ndani ya banda kubwa sana lenye mpangilio mzuri wakiwa wamesimama wakiakisi afya bora. Kuku hawa hufugwa kwa ajili ya nyama ambayo husindikwa na kusambaza sokoni. Huu ni mfano bora wa kilimo cha viwanda chenye tija na usimamizi mzuri.

Mimea ya kijani kibichi iliyoshamiri na kustawi vizuri sana ikiwa ndani ya shamba la kisasa imekomaa na tayri inavunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa kuwa bidhaa mbalimbali za kiwandani zenye viwango na ubora wa kimataifa.

Shamba kubwa la zao la nyanya limeshamili mimea ya kijani kibichi, ikiwa tayari imebeba matunda na nyanya zingine zimeiva tayari. Nyanya hizi huvunwa na kusafirisha hadi kiwandani, kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa kua bidhaa mbalimbali za viwandani zenye viwango vya ubora wa kimataifa.

Mashine kubwa na ya kitaalamu ya kuvunia mchele, ikiendelea na kazi yake kwa kasi kwenye shamba kubwa lililojaa mimea iliyokomaa. Magurudumu yake yanapita taratibu juu ya mabua ya mchele, yakivuna kwa ustadi na kuyakusanya kwa mpangilio. Mazao yaliyovunwa tayari yanasubiri kusafirishwa kwenda kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuandaliwa kwa usambazaji.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

Shamba kubwa sana likiwa limepandwa kwa wingi ni zao la aina la kabichi kwa kutumia mbinu za kisasa. Zao hili tayari limekomaa na linavunwa kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusafirishwa ndani au nje ya nchi.

Mtu akipakia vitunguu maji vingi kwenye kikapu cha bluu, huku vingine vikiwa vimetandazwa chini kwa ajili ya kukaushwa na kuchambuliwa. Hili ni hatua mojawapo ya maandalizi ya mazao kwa ajili ya kusafirishwa na kuchakatwa kiwandani. Utaratibu huu ni sehemu ya kilimo cha viwandani, ambapo mazao huzalishwa kwa wingi na kuandaliwa kwa ajili ya soko la ndani au nje ya nchi.

Zao la vitunguu vikiwa vimetambazwa chini Kwa ajili ya kukaushwa na kuchaguliwa. Hii Ni hatua mojawapo ya maandalizi ya mazao kwaajili ya kusafirishwa na kuchakatwa viwandani. Utaratibu huu ni sehemu ya utaratibu wa viwandani ambapo mazao huzalishwa kwa wingi na kuandaliwa kwa ajili ya soko la ndani na nje ya nchi ikizingatia viwango bora na usalama.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

Shamba kubwa na la kisasa likiwa limepandwa mimea ya kijani kibichi, ikienea hadi mbali katika mandhari safi na kuvutia. Mimea hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani, ambapo hukaushwa, husindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Shamba kubwa la kisasa la mbogamboga limejaa rangi ya kijani kibichi inayoenea mbali katika mandhari safi na yakuvutia. Mboga hii inakusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo itakaushwa, kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Shamba kubwa la mboga za majani limejaa rangi ya kijani kibichi, likienea hadi mbali katika mandhali safi na ya kuvutia, Mboga hizi hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa au kusindikwa tayari kwa kufungwashwa kwaajili ya soko la ndani na nje ya nchi.

Shamba la migomba lililoenea kwenye eneo kubwa, ikiwa imeota kwa mpangilio mzuri na imebeba mikungu mikubwa ya ndizi za kijani zilizokomaa. Mazingira yanaakisi afya nzuri ya mimea, na ndizi hizi hutumika kama kiwadani kuchakatwa na kusindikwa na kuhifadhiwa, kusafirishwa maeneo mbalimbali ndani au nje ya nchi.

Shamba kubwa sana la mimea ya mananasi limejaa rangi ya kijani kibichi likienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia. Mananasi haya tayari yameshakomaa, hivyo kuvunwa na kukusanywa kwa uangalifu na kupelekwa kiwandani kwaajili ya kuchakatwa kuwa bidhaa mbalimbali, ikiwemo juisi na matunda yaliyo kaushwa, kwaajili ya soko la ndani au nje ya nchi.

Shamba kubwa sana la mimea ya mananasi iliyojaa rangi ya kijani kibichi ikienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia, mananasi haya yameisha komaa hivyo kuvunwa na hukusanywa kwa uangalifu kuchakatwa kiwandani ambapo hukatwa kama matunda na kufungashwa vizuri au kutengenezewa bidhaa kama juisi tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Shamba kubwa sana lenye mimea ya mahindi, likiwa na kijani kibichi. Lina mpangilio mzuri unaoakisi uwekezaji na uangalizi wa hali ya juu. Mahindi hayo yatakapokuwa tayari kuvunwa, yatapelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa, jambo linalodhihirisha shughuli za kilimo cha kisasa, chenye lengo la kuongeza tija kwa wingi, na ubora wa mazao.

Wafanyakazi wakiwa kiwandani wanapanga maparachichi ya kijani yaliyokomaa kwa uangalifu kwenye maboksi tayari kwa kusafirishwa, wamevalia mavazi ya kujikinga ili kuhakikisha usafi na ubora wa matunda haya maparachicha haya ni sehemu ya kilimo cha kisasa kinacholenga soko la ndani na kimataifa.

Vifaranga wengi weupe wamesimama chini ya mwanga wa taa, wakila kwa utaratibu chakula kilichowekwa mbele yao. Vifaranga hawa hufugwa na kuwa kuku wakubwa na ambao hutumia kwaajili ya mayai na nyama, ambao huchakatwa kiwandani na kusambaza sehemu mbalimbali ndani au nje ya nchi.

Mikono ya mtu akipakia vitunguu vilivyotandazwa chini kwa ajili ya kukaushwa na kuchambuliwa, hii ni hatua moja wapo ya maandalizi ya mazao kwa ajili ya kusafirishwa na kuchakatwa kiwandani, utaratibu huu ni sehemu ya kilimo cha viwandani ambapo mazao huzalishwa kwa wingi na huandaliwa kwa ajili ya soko la ndani au nje ya nchi.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

Katika shamba la ndani la uyoga ulioota vizuri na ni mweupe, uyoga huu huchakatwa kiwandani kuwa vipande vidogo vidogo, kukaushwa, kuhifadhiwa vizuri na kufungashwa tayari kwa matumizi ya soko la ndani au kimataifa ni zao lenye thamani kubwa kwenye kilimo cha kisasa.

Mimea michanga imepandwa kwa mstari kwenye shamba kubwa, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa unaendelea vizuri kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevu ili kuongeza uzalishaji.

Kilimo cha umwagiliaji kinaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua, kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unahakikisha maji yanatiririka kwa usahihi.

Kilimo cha umwagiliaji kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua, kila mche ukiwa nafasi ya kutosha kukua, miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, na pembeni kuna mabomba ya maji yakiendelea na mfumo wa umwagiliaji, unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi.

Ndani ya shamba mimea midogo imepandwa kwa mstari, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba hili. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi na kusaidia kuhifadhi unyevunyevu na kuongeza uzalishaji.

Kilimo cha umwagiliaji kinaendelea katika shamba lililopandwa mimea midogo kwa mistari mizuri, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wenye rutuba wa shamba hilo. Mfumo huu unapeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevuunyevu ili kuongeza uzalishaji.

Kilimo cha umwagiliaji kinaendelea shambani, huku mimea iliyopandwa vizuri kwa mstari, ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone, uliosambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, na kusaidia kuongeza unyevunyevu na kuongeza uzalishaji.

Mkulima akikagua mfumo wa umwagiliaji unaoendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua, huku juu yake kukiwa na mimea, kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi.

Mfumo wa umwagiliaji, unaendeleea kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua, kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi. Mpangilio huu wa shamba unaakisi matumizi ya teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji.

Kilimo cha umwagiliaji kinaendelea katika shamba kubwa sana, huku mipira tayari imepangwa juu ya tuta lenye udongo mweusi wenye rutuba, mpangilio huu wa shamba unaakisi matumizi ya teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji kuhakikisha mazao yanapata maji ya kutosha na ubora wa mbegu unahifadhiwa kwa msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha umwagiliaji kinaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana lenye matuta yalio pandwa mimea ya kijani kibichi kwa hatua, kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi yenye rutuba; na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanayotumika kwa usahihi.

Mfumo wa umwagiliaji, unaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua. Kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi.

Mandhari ya kuvutia sana yenye miti mingi na milima iliyofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa limetapakaa na mawingu kiasi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mwembamba mrefu unakatiza katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi, ikiwa na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani. Huku anga ikiwa imefunikwa kwa mawingu taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa Mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana yenye miti mingi ya kijani kibichi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya kijani, huku anga likiwa linaakisi mwanga wake wa bluu juu ya ziwa dogo linalopatikana katika eneo hili taswira hii inakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ziwa kubwa sana linaloakisi mwanga kutoka angani likiwa pembeni ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, taswira hii inaakisi wa uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana yenye miti mingi ya kijani kibichi, na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito, huku anga likiwa limefunikwa na mawingu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili, na utulivu wa mazingira.

Mto mkubwa na mpana, ukipita katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi, na bonde lililofunikwa na majani mazito ya rangi mbalimbali, huku anga ikiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi sana ya kijani kibichi, na bonde lililofunikwa na uoto wa asili lenye majani mazito ya rangi hiyo ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa ardhi na mazingira.

Mandhari ya kuvuti yenye miti mingi ya kijani kibichi kikiwa juu ya mlima. Huku bonde likiwa lina sehemu kadhaa zenye nyasi na nyingine zikiwa kavu. Taswira hii inaakisi uoto wA asili na utulivu wa mazingira.

Mto mkubwa na msafi umekatiza katikati ya mandhari nzuri ya kuvutia sana yenye miti na milima iliyofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito na rangi ya kijani, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Kilele cha mlima mrefu, kinaonekana kwa mbali mbele ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi, huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mdogo unatiririka katikati ya mandhari nzuri, yenye miti mingi ya kijani kibichi, na mlima mrefu unaoonekana kwa mbali, huku anga ikiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa na bonde lilio funikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa limefunikwa na mawingu, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mrefu unakatiza katikati ya mandhari ya kuvutia; yenye miti mingi mikubwa sana na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, hii ni taswira inayoakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Barabara ya kuvutia yenye udongo wenye rangi nyekundu imekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia sana yenye miti mingi ya kijani kibichi na uoto wa asili wa majani wenye rangi ya kijani ukiwa umeufunika vizuri. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ziwa kubwa likiwa katikatia ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa na bonde liliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa limetawaliwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mrefu na mkubwa sana umekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi sana ya kijani kibichi na bonde liliofunikwa na uoto wa asili huku kukiwa na daraja lililokatiza; taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Madhari ya kuvutia sana yenye miti mingi na milima, iliyo funikwa na uoto wa asili na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga linafunikwa kwa mawingu taswira hii ina alisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mfugaji wa jinsia ya kiume aliyevalia nguo za kujikinga zenye rangi nyekundu na buluu, mkononi ameshika kuku wawili wakubwa sana wenye miili iliyojengeka vizuri huku wengine wakiwa wamemzunguka, ufugaji huo ni kwaajili ya matumizi ya biashara au binafsi.

Wafugaji wawili waliovalia nguo nyeupe wanalisha kuku wengi wakubwa wenye afya na nguvu wakiwa ndani ya banda lililozungushiwa uzio, safi na lenye mazingira mazuri ya ufugaji wa kisasa unaozingatia usafi na lishe bora kila siku.

Mfugaji anaendelea na zoezi la kulisha kuku wenye afya nzuri. Zao aina ya tikitimaji ambalo ni zuri kwa ajili ya afya zao, pembeni amepanga mayai ambayo atayatumia kwa matumizi binafsi au kuyasafirisha kwenye maduka au soko kwa ajili ya kuuza ili kujipatia kipato.

Vifaranga vidogo vya bata vyenye rangi ya ngano na nyeusi vikiwa vimewekwa vizuri kwenye kikapu, vikipelekwa kwenye banda kwa ajili ya kufugwa na kua bata wakubwa watakao tumika kwa matumizi ya mayai na nyama kwa ajili ya nyumbani au biashara.

Mfugaji akiwa amesimama mbele ya bata wakubwa, wenye rangi tofauti kama nyeupe na nyeusi wakiwa ndani ya banda lililo zungushiwa uzio, safi na lenye mazingira mazuri ya ufugaji wa kisasa unao zingatia usafi na lishe bora kila siku.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye magunia tofautitofauti. Mbegu hizi ni kama vile: maharage, mtama, mahindi, ulezi, na nyinginezo, zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalisaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi katika mimea ya kijani kibichi, iliyopangwa kwa hatua sahihi. Kila mche ni mchanga na unanafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya magunia makubwa; mbegu hizi ni kama vile: maharage, mtama, mahindi, dengu, na nyinginezo; zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Kifungashio kimoja chenye rangi ya dhahabu na kijani kikiwa na picha ya nyanya iliyokomaa vizuri kikiashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya kifungashio kuna maandishi mbalimbali yakielezea aina ya hii mbegu hii ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kimeendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri; miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya njano na kijani, kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana ikiashiria ubora wa mbegu hiyo, juu ya kifungashio kimeandikwa maandishi yanaonesha mbegu iliyopo ndani yake. Hii ni alama ya kuaminika katika mbegu bora.

Vifungashio mbalimbali vyenye rangi ya kaki vikiwa vimepangiwa mbegu kama vile maharage ya njano na mekundu, yakiwa yamepangwa vizuri juu ya meza. Muonekano wake wa kawaida unaleta taswira wa mbegu zilizotegemewa na zinazothaminiwa katika kilimo cha kisasa kwa ajili ya chakula na biashara.

Kifungashio kimoja cha mbegu cha rangi ya njano na kijani kikiwa na picha ya mimea uliostawi vizuri sana ikiashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya kifungashio hiki kimeandikwa jina la mbegu hii, ikiwa ni alama ya kuaminika kwa kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa lililopandwa mimea ya mahindi. Kila mche ukiwa na nafasi yakutosha kwa ajili ya kukuwa vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba. Mpangilio makini wa shamba hili, unadhihirisha dhamira ya kupata mbegu ya hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya kijani na njano, kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana, ikiashiria ubora wa mbegu hii. Juu ya kifungashio kuna maneno yanayotambulisha mbegu hii, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

kifungashio kimoja cha mbegu, kilichobeba rangi ya kijani na njano, ikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana, ukiachilia ubora wa mbegu zinazopatikana kwenye kifungashio hicho, juu yake kuna majina mbalimbali ya mbegu na aina, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio kimoja cha mbegu kilichobeba rangi ya dhahabu na kijani ikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana, huku juu ya kifungashio kikiwa na jina la mbegu hii, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya dhahabu na kijani, huku juu kikiwa kina picha ya mimea iliyostawi vizuri sana, kuashiria ubora wa mbegu hizo. Juu ya kifungashio hiki, kuna maandishi yanaeleza jina la mbegu hii, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kustadi kupitia, mimea michanga kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwaajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, huku mpangilio huo ukiakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio kimoja cha mbegu kibeba rangi ya kijani na rangi ya dhahabu, ikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri Sana ukiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio Kuna majina yaliyoandikwa ya mbegu, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.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

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandwa kila mmoja uta chombo zake kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kutoa vizuri miche hii imepandwa kwenye udongo kwenye rushwa mpangilio makini wa shamba hilo akitaka unadhihirisha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi, kupitia mimea michanga sana ya kijani kibichi, iliyopangwa kwa hatua sahihi. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni kuna mpira wa maji unaosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Kifungashio kimoja kikiwa juu ya meza chenye rangi ya njano na kijani kikiwa na picha ya kabichi iliyokomaa vizuri sana ikiashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya kifungashio kuna maandishi yanayo tambulisha hii ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopangwa kwa mraba kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, mpangilio wake makini una anaakiisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu, kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye vyombo maalumu, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi nyeupe kikiwa na picha ya kabichi iliyostawi vizuri sana ikiashiria ubora wa mbegu hii. Juu ya kifungashio kuna maneno yakielezea aina ya mbegu hii ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Nje ya duka aina mbalimbali bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo zikiwa, zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye magunia kama vile maharage, mtama, mahindi, ulezi dengu na nyinginezo zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji nakupata mazao yenye ubora zaidi.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu bora, vilivyobeba rangi za kijani na nyeupe, vikiwa na picha ya mimea na matunda yaliyostawi vizuri sana, ikiashiria ubora wa mbegu zilizomo ndani. Juu ya kifungashio kuna maandishi na majina mbalimbali ya mbegu hizi, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vilivyobeba rangi ya kijani, vikiwa na picha ya mimea na matunda yaliyo stawi vizuri sana vikiashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya vifungashio kuna maandishi yanayotaja majina ya mbegu hizi, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kustawi, kupitia mimea michanga kwa hiyo kwenye vyombo tofauti tofauti kila mtu akiwa nafasi ya kutosha kwa ajili alikuwa vizuri juu ya udongo mweusi kwenye hotuba mpangilio makini wamechea hii unadhihirisha dhamira ya kupata mbegu kwenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao kwa kilimo.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya njano na kijani, kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana ikishiria ubora wa mbegu hii. Juu ya kifungashio hiki kimeandikwa majina ya mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Katika shamba dogo la kisasa kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kustawi kupitia mimea iliyopandwa kwa hatua sahihi, kila mche umepandwa ukiwa na nafasi yakutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na mpangilio huu wa shamba hili la kisasa unadhihirisha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu, vilivyobeba rangi tofautitofauti ikiwemo nyeupe zikiwa na picha ya mimea na matunda yaliyostawi vizuri sana ikiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya vifungashio kuna maandishi yakieleza aina ya mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi nyeupe na kijani kikiwa na picha ya papai lililoiva vizuri sana ikiwa ni ishara ya ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio kuna maandishi yanayotambulisha mbegu hii ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio vya mbegu vya rangi ya udongo ,vikiwa na picha ya mimea na matunda mbalimbali yaliyostawi vizuri sana, kuashiria ubora wa mbegu hizo. Juu ya kifungashio kuna maandishi yanayotambulisha majina ya mbegu hizi, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vikapu. mbegu hizi kama vile maharage na mahindi zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi, kupitia mimea midogo ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa juu kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni kuna mpira wa maji inayosaidia umwagiliaji wa matone wa uhakika.

Mbwa mkubwa sana akiwa anakunywa maji nje ya banda lake lililotengenezwa kwa mbao; ikiwa limejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mfugo huyo; likiwa na nafasi kwaajili ya uingizaji wa hewa na kulindwa dhidi ya mvua na jua kali.

Banda la mifugo la kisasa iliyotengenezwa kwa mbao limejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo na wanyama, ikiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya uigizaji hewa kwa wanyama hao, na kulindwa dhidi ya mvua na jua kali.

Banda la mbwa linye maandishi "J.H" limetengenezwa kwa mbao imara huku limejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo hii ikiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya uigizaji hewa kwa mbwa wao na kulindwa dhidi ya mvua kali na jua.

Mbwa mwenye rangi nyeusi na nyeupe anapewa huduma na mtaalamu wa tiba wa afya mifugo na wanyama huku amevalia nguo ya kujikinga. Mbwa huyu yuko juu ya meza ameshikwa kwa taratibu. Huduma hii inachangia ubora na manufaa ya afya ya wanyama hawa.

Banda la mifugo lililotengenezwa kwa mbao, limejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo hiyo, likiwa na nafasi ya kutosha na matundu ya uingizaji hewa ya kutosha kwa wanyama na kulindwa dhidi ya mvua na jua kali.

Mtaalamu wa afya akiwa na mbwa wa rangi na ukubwa tofautitofauti ndani ya banda lenye uzio. Wakiwa na afya njema na manyoya yanayong’aa. Muonekano wao unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya wa wanyama.

Mbwa wa ukubwa na rangi tofauti wamekaa na kusimama katika eneo la wazi wakiwa na afya njema na manyoya yanayong'aa, muonekano wao una ashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa watalamu wa afya wa wanyama na mifugo.

Nje ya banda la mbao, mbwa mkubwa, mwenye rangi nzuri na manyoya yanayong'aa, amekaa, huku muonekano wake ukiachilia malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya, wanyama na mifugo.

Mbwa mkubwa wa rangi nyeusi, amesimama juu ya banda akiwa na afya njema na manyoya yanayong'aa .Muonekano wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama na mifugo.

Twiga mrefu akiwa porini, anatembea taratibu juu ya ardhi yenye nyasi katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti michache. Ni miongoni mwa vivutio vya kipekee vya wanyama pori, vinavyo wavutia watalii kutoka ndani na nje ya nchi.

Viboko wakubwa wakiwa wanaogelea ndani ya maji huku miili yao mikubwa ikichungulia nje; muonekano wao wa kutisha unaakisi nguvu na ukali wa wanyama hao wa porini katika makazi yao ya asili.

Twiga mrefu akiwa porini akitembea taratibu juu ya ardhi ya nyasi mchanganyiko, kavu na bado za kijani kati ya mandhari ya kuvutia yenye miti michache. Hii ni miongoni mwa vivutio vya kipekee vya wanyama pori vinavyowavutia watalii kutoka ndani na nje ya nchi.